Mtu mmoja yupo ndani ya chumba ili kupatiwa tiba ya meno na kinywa, kuna mkono uliovaa glavu ambao umeshika kipisi kimoja cha jino bandia na kuelekeza juu ya mtu aliyetabasamu ili kupima.

Madaktari na watoa huduma wa afya ya kinywa na meno, wako mbele ya darasa ili kutoa elimu kwa wanafunzi. Ambapo mmoja ameitwa mbele na kupewa sampuli ya kinywa cha binadamu akipewa maelekezo muhimu.

Daktari wa kinywa na meno ameshika kifaa maalumu na sampuli inayoonyesha upangaji wa meno kwenye kinywa cha binadamu, ili kusoma na kujua utatuzi wa tiba tofauti tofauti.

Mfanya usafi akiwa katika zoezi la kukusanya chupa zilizotupwa, na kuziweka ndani ya gari na kuzipeleka dampo; zoezi ambalo linasaidia kutunza mazingira safi na salama, kwa afya ya binadamu.

Sehemu ya kijiji yenye udongo mwekundu ambapo sio salama kwa ajili ya makazi ya watu, kwani maji mengi yanakuja na kuzoa udongo na kufikia nyumba ambapo wanaishi wanadamu.

Mtu mzima mmoja aliyevaa sketi yenye rangi nyeupe na nyeusi na shati lenye rangi nyekundu, yupo kwenye eneo la mashamba kwa ajili ya kuweka mbolea ili kuweka mazingira safi.

Eneo la dampo, ambapo kuna mashine kubwa yenye rangi ya njano, inayofanya kazi ya kukamua maji machafu kutoka kwenye uchafu na kuacha ukiwa umekauka kwa ajili ya kuchomwa moto ili kuweka mazingira ya safi.

Wahudumu wa afya wamevalia sare zao za bluu wakiwa wamejitolea kutoa huduma, kila mmoja anafanya kazi yake kwa makini na weledi wa hali ya juu, akitumia vifaa vya kisasa vilivyopo ndani ya wodi.

Wahudumu wawili wa afya wa jinsia ya kike, wamesimama kwa pamoja, wote wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu, mmoja ameshika kifaa maalumu kinachotumika kupima wagonjwa.

Mtoa huduma mmoja kwa afya ya binadamu wa jinsia ya kiume amesimama ameweka mikono yake nyuma, usoni pake kuna tabasamu zuri linalovutia mavazi yake ni ya rangi ya bluu.

Kikundi cha wahudumu wa afya wakiwa na tabasamu baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa, wamevalia mavazi meupe yanayohusiana na taaluma yao wametoka katika shughuli ya huduma za afya.

Mtoa huduma wa afya ya kinywa na meno amevaa glavu na kushika kifaa maalumu, kwa ajili ya kung'olea meno ya mgonjwa aliyelala na kuweka mdomo wake wazi.

Watoa huduma wawili kwa ajili ya afya ya watu waliopo katika jamii, wameweka meza ndogo kwa ajili ya kurekodi na bango kubwa ili kuhamisha watu wengi waweze kupata chanjo za magonjwa, kwa kuchomwa sindano kwenye mkono.

Vyombo vingi vimewekwa chini na ndani yake kukiwa na dawa za kienyeji za aina mbalimbali; nyingine zikiwa na rangi ya maziwa, nyeupe na nyingine zina rangi ya machungwa. Pembeni kuna meza ambapo mzani umesimamishwa juu yake kwa ajili ya kupimia.

Majani yaliyoota vizuri yana rangi mbalimbali kama vile kijani, nyeupe, njano, nyekunda na rangi ya chungwa yanaweza kutumika kama tiba asilia kwa magonjwa mbalimbali.

Meza imetengenezwa kwa mbao na juu yake kuna kikombe na kisosi, chenye matunda yaliyokatwakatwa ambayo ni malimao. Pembeni kuna chombo kwa ajili ya kupondea tangawizi. Hii hutumika kama tiba asilia kwa magonjwa mbalimbali.

Vitunguu swaumu vingi vikiwa vimekusanywa pamoja kwenye lundo moja, hivi hutumika kama tiba asilia bila kutumia dawa zinazo tengenezwa kwenye ma hospitali, zinaweza kutibu magonjwa mbalimbali kwenye mwili wa binadamu.